Katika mazingira ya maabara , mwanamke mmoja aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana ameshikia chuma huku akiichoma hili afungue na skuru.

Mtu mmoja aliyevalia ovaroli cheupe, barakoa na kabuti, anaonekana akifanya shughuli ya kunyunyiza soko. Mtu huyo ameshikilia mrija mashini kutiririsha dawa kwenye sakafu.

Katika mazingira ya hospitali, daktari aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana kutumia kifaa kama microscope ili kuangalia macho ya mgonjwa aliyesimama mbele yake.

Katika eneo la kutolea chanjo, mkono wa daktari mmoja anaonekana akidunga sindano mzee mmoja aliyeketi huku kando yake kuna watu wanaopanga foleni ili kupata chanjo.

Chupa ndogo kiio yenye kifuniko ya chuma inamaandishi yellow fever vaccine kuashiria kupata chanjo inayotumiwa ili kuzuia magonjwa inayoletwa na magonjwa ya manjano.

Katika eneo lililofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha, mwanaume mmoja aliyevalia vesti ya rangi nyeupe anaonekana akivuka maji ili kuelekea kwenye nyumba yake. Huku nyuma yake kuna kijana aliyevalia shati ya rangi nyekundu.

Daktari aliyevalia mavazi rasmi ya rangi nyeupe anaonekana ameshikilia shindano kwa mkono moja, huku mkono mwingine anapanguza mkono ya mtoto, kwa kutumia pamba ili kumchanja.

Katika mazingira ya mahabara, mwanaume mmoja aliyevalia ovaroli jeupe na kifaa kinachofanana toshi kwenye kichwa anaonekana akiwa ameshikilia kitu mkononi uku akiangalia kwa makini.

Daktari aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya manjano na barakoa anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo kwa kutumia sindano huku akijitayarisha kutoa chanjo.

Daktari mmoja aliyevalia mavazi rasmi ya rangi ya blue na barakoa. Anaonekana akidunga sindano mwanaume mmoja aliyeketi huku akiwa amejifungia leso.

Katika wadi ya hospitali, mtu moja aliyevalia mavazi rasmi ya wadi anaonekana ameketi kwenye kitanda huku akiwa amejishika kwa kichwa kuashiria kufikiria mengi.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati lenye rangi ya kahawia na amevalia glavu anaonekana amesimama katikati ya mchi mmoja huku akiuza bidhaa zinazoonekana kama barakoa.

Chupa ya kioo iliyo na kifuniko ya plastiki, ina maandishi MMR ikiwa ni kifupishi cha dawa inayozuia magonjwa kama kipindupindu, surua na rubela.

Mhudumu wa afya aliye na mavazi ya manjano, anaonekana akivuta dawa kwenye chupa mbili, Kwa kutumia sindano. Nyuma yake kuna mama aliyemshikilia mtoto huku akingoja apewe dawa.

Kando ya barabara, basi moja linaonekana kuvunjwa kioo ya mbele na kuharibiwa kuashiria ya kugongana ana kwa ana na lori lililo karibu ,watu wengi wamefika hapa ili kushuhudia ajali hio.

Mganga wa kienyeji anaonekana anauza dawa mbalimbali . Zilizo hifadhiwa kwenye chupa ya glesi. Chupa hizo zimewekwa juu ya meza. Na kila chupa Ina dawa tofauti, kulingana na tiba ama ugonjwa inayotibiwa.

Katika kliniki ya meno, mgonjwa moja amelazwa kwenye meza maalum ya kufanyia matibabu . Wauguzi wawili walio vaa barakoa na glavu, Wanatumia inafanana na tochi, ili kuiweza kuimulika mdomo wake.

Watu wawili wanaonekana wamevaa mavazi ya kujikinga ya manjano. Wakiwa wanafungua mitungi enye hatari kubwa. Wanatumia glavu kuziguza hizo mitungi.na wanafunga barakoa.

Kumetokea mlipuko kubwa wa moto, inayowaka kwa kasi. Moshi inaonekana ikivuka kuelekea juu ikizuia sehemu ya anga. Watu wanaenda kushuhudia ,wengi wakirekodi kwa mshangao na kutumia simu zao kurekodi tukio hilo.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa katika mazungumzo karibu na vyoo vya shule ya upili. Kando yao kuna maandishi yanayoelekeza wanafuzi waoshe mkono baada ya kutumia choo.

Watu wengi wamefika hapa ili kushuhudia mti uliouanguka chini ya daraja kutokana na mvua ilionyesha kubwa yakasababisha mafuriko na kufunga daraja.

Kwenye mazingira ya hospitali, mwanaume mmoja ambaye amevalishwa miwani, na kufunikwa kifuani, kwa matayarisho ya upasuaji, amelazwa kwenye kitanda maalum, huku mhudumu wa afya akiwa amevaa mavazi yake rasmi, na kuweka barakoa.

Mwanamke mmoja anayeonekana kama mhudumu wa afya, anampatia mwanamke mwenzake sindano kwenye mkono wote wakiwa wamevaa barakoa. Hili tendo linafanyika katika mazingira yanayoonekana ya kituo cha afya. Pembeni kuna watu wengine wanangojea kupata huduma. Hii inaonyesha utowaji wa chanjo.

Dawa ya kuzuia homa ya manjano inaonekana zimewekwa katika chupa mbili ndogo. Kando yake kuna sindano refu ambayo inatumika kupitisha dawa zile zifike kwa mwili.

Kwa maeneo yanayoonekana kavu, watu wamemzunguka mwanamke mmoja anayeonekana kutoa maagizo ama kuelimisha watu kuhusu jambo fulani. Mwanamke huyo amefunga kichwa chake.

Wanawake na watoto wanabeba mitungi ya maji kutumia toroli. Wamepanga foleni ili kuchota maji kwenye kisima. Eneo hili linaonekana ni kavu sana na hakuna mimea na hata ni kama hakujanyesha kwa muda mrefu.

Kwenye mazingira ya hospitali, mhudumu moja wa afya aliye na mavazi ya rangi manjano anaonekana akidunga mama moja sindano kwenye mkono, mama huyo anaonekana kulia kuonyesh uchungu wa sindano.

Mwanaume mmoja aliyevaa mavazi yake rasmi, anaonekana akifinya vipimo mbalimbali katika mazingira yanayo julikana kama maabara. Mwanaume huyo anaangalia kwa makini kuhakikisha kwamba yale vipimo ni ya ukweli.

Chupa moja imeandikwa kwa herufi kubwa Vitamin D . Kando ya chupa hio kuna vidonge vyenye rangi ya nyeupe vilivyomwangwa bila utaratibu wowote.

Mzee moja ambaye ni mganga wa kienyeji, anaonekana akiwa amevaa koti jeupe na kofia jeupe, huku wamefunguwa sanduku lenye dawa aina mbali mbali. Zilizofungwa kwenye karatasi.

Kwenye barabara iliyofurika kutokana na mvua kubwa ulionyesha mtu moja anaonekana akisukuma pikipiki inayobeba mitungi kwa umbali kuna mimea ya rangi kijani kibichi

Katika eneo linalojulikana kama Boya water. Watu wamepanga foleni, wakiwa na mitungi ya kubeba maji. Kila mtu anangoja zamu yake ya kuchota maji safi. Kutoka kituo hicho. Mazingira yanayo utulifu, na watu wengine wamevaa barakoa kwa sheria, kufuatilia mpango wa afya.

Daktari anavaa barakoa na miwani huku akimumunya dawa kutoka kwa chupa ndogo, akitumia sindano hii inasheria uwendeleaji wa kutolewa kwa chanjo.

Katika hospitali ya meno daktari mmoja anayevaa mavazi mekundu na barakoa anafanya maonyesho ya meno kwa mwanamke mmoja aliyetembelea kituo hiki.

Mwalimu yupo darasani akifundisha huku akiwa amevaa barakoa kuashiria kufwata sheria za kiafya. Wanafunzi wengine wameketi chini huku pia wamevaa barakoa. Mbele ya darasa, kuna mwanafunzi moja amesimama huku amevaa barakoa. Inaonekana kuwa anajibu swali ama anaelekeza wanafunzi wengine.

Watu wamevaa barakoa wakiongojea kuhudumiwa katika mazigira yanayoonekana kuwa ya serekali. Watu hawa wameketi mbali na mwingine kuashiria kufuatia taratibu za kiafya.

Katika mazingira ya hospitali mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji huku daktari aliyevaa glavu na barakoa anakiweka kifaa fulani kwenye mdomo wake. Kando yao kuna mwanamke anayetazama shuguli hii kwa makini.

Kwenye mazingira ya hospitali mwanamume mmoja aliyevaa shati ya kijani amevalishwa kifaa cha kupima shinikizo la damu. Madaktari wawili waliovaa barakoa na mavazi rasmi wanasoma kwa skirini ili kusoma matokeo.

Daktari mmoja anashikilia mtoto mchanga aliyezaliwa muda mfupi uliopita. Kwenye uso lake limejaa furaha na tabasamu, Kwa kuwa amesadia katika uzalishaji wa mtoto huyu.

Binti mmoja anaonekana kutabasamu kwa furaha huku akichota maji. Anafurahia kila tone la maji linaloingia kwenye mtungi wake. Yeye hushukuru uwepo wa maji safi.

Mtoto mmoja ameadhirika na ugonjwa wa ngozi unaofanana chicken pox . Ugonjwa huu umeenea sana kupitia kwa vidonda ya miguu, mikono na ata uso.

Kwenye wodi ya wajawazito, mama moja anaonekana amemshika mtoto aliyefunikwa na kitambaa cheupe, mtoto huyo anaonekana amezaliwa muda mfupi uliyopita. Na mama yake anamwangalia kwa kutamani sana.

Katika sehemu ya kunawa mkono, mwanamke mmoja aliye na shati ya buluu na amevalia barakoa anaonekana akinawa mkono. Kando yake kuna mtoto mdogo anayemwangalia kwa umakinifu.

Kwenye hosipitali ya meno, mtu mmoja amelazwa kwenye kitanda maalum ya upasuaji. Huku muhudumu wa afya aliyevaa glavu anaonekana ameshika kifaa kinacho fanana tochili ili kumulika ndani ya mdomo.

Barabara zimejaa maji, baada ya mvua kubwa kunyesha bila kukoma. Baadhi ya magari ambayo yalikuwa yameegeshwa, yamezama kwenye maji. Mengine yalikuwa yanapita, huku zingine zimezama kabisa.

Kwenye hospitali moja ya kufanya chanjo ya watoto, kuna dakatari moja alievaa sare zake rasmi anaonekana akimbebeleza mtoto moja aliyeshikwa na mama yake ili aweze kupa chanjo.

Mkono mmoja wa mtu mweusi inaonekana ameshikilia chupa mbili za dawa uku akitumia sindano kunyunyiza dawa kutoka chupa zote mbili, anaonekana anachaganya dawa zote mbili.

Katika soko ya kuuza bidhaa za utamaduni, kuna mapambo ya rangi tofauti yaliyopangwa kwa utaratibu, chini yake kuna chupa iliyo na dawa tofauti tofauti, kunaonekana mzee anayevutiwa ili kununua bidhaa hizo.

Mganga ya kienyeji yupo ndani ya nyumba iliyo na vumbi, amevalia mavazi yake ya kitamaduni huku akitengeneza dawa kutumia miti mbalimbali.

Chajo mbili zilizo na kofia za kufunga zina chanjo ambazo zinaweza kuzuia surua, kipindupindu na rubela chanjo hizi zinatolewa kwa pamoja.

Kwenye bango kuna tanganzo ya daktari wa kienyeji iliyoandikwa daktari chikongo na imewekwa juu ya mti ya stima. Kando yake kuna mwanaume mmoja amevutiwa na tangazo hilo na analiangalia kwa makini.

Katika mazingira ya hospitali mtoto mmoja mchanga amelazwa kwenye kioto .Mhudumu wa afya anayevaa mavazi yake rasmi anatumia kifaa alichokiweka kwa maskio na kuiwekelea kwenye kifua ya mtoto ili kuskia hali yake ya moyo.

Nyumba moja ya kifahari na ya ghorofa imeweza kuporomoka eneo hili. Watu ambao wamejikinga, kwa helmeti, na mavazi maalum wamefika mahali hapa. Ili kuweza kufanya shughuli ya kuokoa maisha .

Mwanaume moja aliye na koti jeupe na amevalia barakoa na wavu ya nywele, anaonekana kuhifadhi dawa mbali mbali kwa kutumia karatasi, anafanya kazi hii kwa umakini.

Kwenye mazingira ya hospitali madaktari wawili waliovaa sare rasmi za kazi wanaonekana wamemlaza mgonjwa mmoja kwenye meza maalum ya upasuaji. Mhudumu mmoja aliyevaa glavu anaonekana kutumia kifaa fulani cha taa ili kumulika mdomo ya mgonjwa.

Pikipiki mbili aina ya tuktuk yenye rangi ya manjano, yanaonekana yakivuka maji ambayo yamejaa kwa barabara kutokana na mvua kubwa iliyonyesha. Kando yao kuna pikipiki iliyo na mwavuli na ako na mteja .

Mwanamume na mwanamke waliovaa barakoa, wanaonekana wakichota maji kutoka kwa mlango ya nyumba yao wakitumia ndoo ya rangi jeupe hii inaonyesha mafuriko kutokana na mvua iliyonyesha kubwa.

Daktari anayevaa barakoa katika majengo ya unicef anatoa maelekezo kwa madaktari wengine kuhusu utumiaji wa dawa, uso wake unaonyesha uzito wa yale maneno ambayo anaelezeana.

Watu waliovaa mavazi ya kujikinga kama vile; glavu, barakoa na kofia , wanaonekana wakinyunyiza dawa kwenye gari moja nyekundu. Wanafanya shughuli hio kwa kutumia kifaa yenye rangi ya bluu inayowekwa shingoni.

Dakitari aliye vaa mavazi ya kujikinga mwilini kama vile barakoa na klavu, anaonekana ameshikilia kifaa cha kupima joto la ng'ombe ,anaingiza kifaa hicho kwenye mapua ya ng'ombe.

Zahanati wa hosiptali anaonekana akiwa amevaa barakoa huku akimimina dawa kutoka kwenye chupa ndogo kwa kutumia sindano, hii inaonyesha kwamba kuna utoaji wa chanjo inaendelea.

Mwanamke mmoja anayejulikana kama mhudumu wa afya anadunga mtoto mmoja uku mwanamke mwingine anashikilia mtoto wote wakiwa wamevaa barakoa. Mandhari ni ya hospitali na ina usafi inaonyesha kwamba kuna afya nzuri.

Wanawake wawili waliovalia mashati ya rangi cheupe na blue ,wanaonekana wamefika kwenye eneo ya kuchota maji, moja wao anashikilia mtungi, huko mwingine anahakikisha maji yanatiririka kwa usawa.

Wanawake wanne kutoka eneo la wafugaji, walio na mapambo ya shingo, yenye rangi mbali mbali, wanaonekana wakiwa wameweka mitungi ya maji kwenye vichwa vyao, huku wakisiamama.

Wanakamati wa Kenya wa ugonjwa HIV&AIDS wanafanya mafunzo dhidi ya kujikinga kutokana na ugonjwa huu. Kuna watu wengi wamehudhuria uku wengi wao wakifuata kwa makini maelezo yao.

Daktari aliyefunga kitambaa kwenye kichwa na kuvalia koti jeupe, anaonekana akidunga mtoto mdogo kwa sindano, mtoto huyu aliyeshikwa na mama yake, anaonekana kulia kuashiria uchungu wa hiyo dawa.

Katika kliniki ya meno mgonjwa mmoja amelala kwa utulivu kwenye meza maalum ya kufanya matibabu. Daktari aliyevaa glavu anatumia kifaa kinachofanana na toshi kuweza kuiangaza mwangaza kwenye mdomo wake.

Mhudumu mmoja wa afya aliyevaa nguo wa manjano na barakoa anaonekana akimimina dawa kutoka kwenye chupa ndogo uku akitumia sindano yenye ncha kali.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi rasmi ya kujikinga mwilini yenye rangi ya manjano akiwa amevalia glavu na barakoa, anaonekana akinyunyiza mimea shambani. Anatumia mashine flani kwenye mgongo wake kufanya unyunyizi hiyo.

Chupa hiyo ndo iliotengenezwa kwa kioo na kofia yake ni ya plastiki Ina rangi ya kijani kibichi ndani yake Kuna dawa ya kutibu upunguvu ya vitamini D katika mwili.

Ngamia amelala chini kwenye ardhi kavu kabisa ambayo haina hata majani. Mazingira yanayo mzunguka, yanaonyesha ni pahali kavu, ni jangwa yenye hata haina maji ama majani.

Baadhi ya maafisa ya afya wako kwenye zoezi la uelimishaji kuhusu usafi wa mazingira na mwili, wanazungumza na wakaazi huku wakigawa vifaa vya kunawa mkono.

Mkono uliovaa glavu unashikilia chupa ndogo imeandikwa vaccine pamoja na sindano iko tayari kutolewa kwa chanjo. Chupa hiyo ni ya kioo na juu yake ni ya chuma.

Wizara ya afya imefanya uelimishaji wa afya ya jamii. Hii ni sehemu ya kampeni ya kuongeza uelewano wa mambo ya afya ya kimsingi, maafisa wa afya waliohudhuria wanaonekana wakivaa barakoa kuashiria kwamba wanadhibiti magonjwa ya kuambukiza.

Afisa wa afya anaonekana akiwaongelesha watu waliojitokeza kwa mafunzo ya huduma za afya ya msingi. Anawapea mzigo iliyo kwenye bagi ya nyekundu.

Tangazo linaloonyesha huduma za daktari mganga wa kuenyeji, limeandikwa kwa herufi kubwa na rangi ya nyekundu. Mtu mmoja mwenye kofia nyekundu amevutiwa na tangazo hili na anasoma kwa makini.

Watu wanaonekana wanatumia maboti. Ili kufika sehemu moja ya ziwa hili ndogo. Watu hawa wanaonekana wamevaa mashati ya rangi nyekundu. Na wanaelekea sehemu iliyo na migomba ya ndizi ya enye rangi kijani kibichi.

Chanjo ya homa ya manjano inayojulikana kama stamaril imeonyeshwa. Juu yake ina maandiko inayosema "iweke mbali na watoto". Hii ni tahadhari muhimu ya kiafya inayomaanisha kwamba, hii dawa haifai kutumiwa karibu na watoto.

Mwanamume moja aliyevaa suti ya buluu, anaonyesha kwa vitendo jinsi ya kusafisha choo kwa kutumia dawa, akiwa ameinama anamimina dawa huku akitumia kifaa fulani kusugua choo yenyewe.

Hospitali ya Ahero imekumbwa mafuriko makubwa uku maji yamefika kila mahali kwenye hospitali hio. Mabarabara hayapitiki, maji yamejaa adi kwa maofisi na mawodi.

Mwanamke mmoja anapimwa joto la mwili kwa kutumia kifaa cha kipimo cha infared kwenye maskio anaonekana makini na mtulivu. Anayepima inaonekana ni mtaalam kwani anashikilia kichwa kuhakikisha kipimo ni sahihi.

Watoto watatu wananyoosha mikono iliyojaa matope . Kuashiria ya kwamba wamekuwa wakicheza na udongo . Kwenye nyuso zao ,wanaonekana wakiwa na furaha tele. Kumaanisha kwamba wamekuwa wakifurahia yale vitu walikuwa wanafanya.

Ktika mazingira yanayo julikana kama kituo cha afya, watu wanaojulikana kama wahudumu wa afya wamevalia mavazi yao kirasmi na kuvaa barakoa ili kuweza kutoa huduma kwa wanainchi wanao ongojea hamu zao zifike.

Kwenye chumba la kutoa huduma maalum kwa wagonjwa mahututi, mgonjwa mmoja anaonekana amelazwa kitandani huku madaktari wawili wakimshughulikia. Mrija moja imetoka kwa mashini na ikawekwa kwa mdomo wa mgonjwa.

Katika mazingira ya hospitali, mwanamke mmoja anaonekana akisimama karibu na kikasha cha watoto wachanga ama incubator . Mwanamke huyu anakifungua kikasha hicho ili kuweza kuwahudumia watoto wale wachanga.

Kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji, mazingira inaonekana kua ya kitamaduni kwani meza iliyoko katikati inaonekana vimekwa vitu tofauti kama vile mizizi ya miti, ngozi ya wanyama na hata vyungu vya kuhifadhi dawa.

Kwenye ukumbi wa kufanyia zoezi, mwanamke mmoja anayeonekana kama mtaalam wa tiba ya viungo, anamlainisha mgongo mwanaume mmoja aliye na ulemavu wa miguu, kwa umbali kuna kiti cha magurudumu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo ya kujikinga mwili mzima yenye rangi ya samawati na barakoa anaonekana akiwa ameshika vitungi viwili vya vitu hatari kama vile mafuta.

Watu maalum waliovaa mavazi ya rangi ya samawati wanaonekana kuwa na shughuli ya kuadaa mkutano na kupanga viti vyeupe ambavyo vinaweza kukunjwa.

Mgonjwa anapokea matibabu ya mazoezi ya viungo mkononi akiwa amewekewa vifaa vya umeme na maganda, mtaalamu anaonekana akimshika kwa uangalifu ili asaidie kwa zoezi hilo.

Wanaume wawili mmoja akiwa amevaa shati ya samawati hafifu na mwingine sweta jeupe wanatazama kwa mshangao mlipuko wa nyuzi yenye rangi manjano wakiwa wamejaa kwa shamba.

Lori ya petroli inaonekana inaonekana imeshika moto, moto huo umeenea hadi kwa maduka ya karibu mtu moja mwenye shati nyekundu anaonekana akibeba bomba la maji ili kuzima moto huku watu wengine wakishuhudia.

Vifaa na dawa mbalimbali vya mganga, vimepangwa kuashiria upekee wa tiba za kitamaduni. Kuna mizizi ya miti, ngozi ya wanyama na vitu vinginevyo .Miongoni mwao, ni maji mekundu yaliyo kwenye chupa yanayoonekana ni baadhi ya dawa.

Eneo hili linaonekana kuwa kavu kupita kiasi kwani hakuna ata nyasi wala mimea. Hali ya uhai ata hauonekani. Jua linaendeleza kupenyeza uku milima inaonekana kwa umbali.

Kwenye mazingira ya hospitali ya meno, mama moja anaonekana amelazwa kwenye kitanda maalum, huku muhudumu wa afya akimfungua mdomo wake na kumuangalia kwa makini.

Kwenye mazingira ya hospitali mwanaume moja aliyevaa shati nyeupe, barakoa na glavu anaonekana akiwa amefungua mdomo ya mwanamke moja ili achukue kielelzo ya mate kwa ajili ya kipimo.

Katika eneo kavu lisilo na nyasi wala mimea yoyote, miale ya jua yanaonekana yakiwaka kwa ukali. Katikati ya hapa kuna nyumba moja ya nyasi ya mviringo huku kando yake kuna mtungi ya maji.

Kwenye hospitali ya afya ya uzazi, mwanaume mmoja ameketi chini, ili kuskiza maagizo, kutoka kwa daktari aliye na mavazi yake rasmi na anatumia kielelezo chake cha uume ili kutoa maelezo.

Moshi mkubwa umeuguza kabisa nyumba iliojengwa kwa mabati na moshi zito la rangi nyeusi linaonekana likipaa juu angani uku miale ya moto yakiwaka kwa kasi.

Mazingira ya hospitali. Daktari moja aliyevaa glove na barakoa anaonekana akifungua mdomo ya mgonjwa kwa utaratibu. Amevalia kifaa kwa macho ili aweze kuiona mdomo kwa makini.

Watu watano waliovaa mavazi ya kujikinga mwili mzima ya rangi jeupe na glavu ya rangi nyekundu, wanaonekana wakifanya kazi ya unyunyizaji. Mtu mmoja aliye na mashine ya kunyunyiza dawa mgongoni anaonekana akinyunyiza dawa kwenye sakafu.

Hii ni taarifa ya kutoa chanjo ya surua, matumbwimbwi na rubela. Katika mandhari hii kuna chanjo katika chupa ndogo na kando yake kuna sindano.

Kwenye wadi ya wajawazito, mama mmoja anaonekana ameketi kwenye kitanda huku akimshikilia mtoto aliyefungwa kwa kitambaa cheupe. Mama huyu anatabasamu na kutamani sana mtoto aliyezaliwa.

Mwanaume moja, anayeonekana kuvaa mavazi ya rangi nyeusi na amekalimeza yenye rangi nyekundu. Anaonekana akiwa na vitu tofauti vya uganga kama vile ngozi ya nyama ,mizizi ya miti na dawa.

Katika mazingira ya hosiptali, mama mmoja aliyevaa nguo ya samawati hafifu, anaonekana akimpa mtoto chanjo kwa njia ya mdomo, kwa umbali kuna watu wanaoshuhudia shughuli hii.

Kwenye hosiptali ya meno, mwanamke mmoja amelazwa kwenye meza maalum ya upasuaji, huku mhudumu wa afya akiwa amevaa sare zake za kazi, anatumia vifaa fulani kuweka sponji laini kama pamba kwenye mdomo wake.

Kwenye nyumba iliyo na ngazi ya ndani, mwanaume mmoja aliyevaa mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa na wavu wa nywele anaonekana akiwa anajitayarisha kufanya matibabu.

Kwenye shamba ulitandaa kwa mapana, watu waliovaa mavazi ya kujikinga mwilini kama vile kambuti, glavu na kofia, wanaonekana wakinyunyiza mimea yenye rangi ya kibichi.

Chupa ya dawa imeandikwa MMR Vaccine ikiwa ni kifupi cha surua, kipindupindu na rubela. Chupa yenyewe ni ya glasi na ina kifuniko nyekundu.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaroli nyeupe gumbooti na glavu anaonekana akinyunyizia mimea iliyo na rangi ya kijani, anatumiak kifaa iliyo mrija ili kutiririsha dawa.

Barabara imejaa maji kupita kiasi kutokana na mafuriko inayo sababishwa na mvua kali. Magari yanayopita ama yaliyokuwa yameegeshwa yameweza kubebwa na maji.

Daktari wa tiba ya mwili anamfanyia mgonjwa mazoezi ya kurudisha nguvu ya misuli. Shughuli hii inafanyika katika chumba la mazoezi. Kwa karibu inaonekana kiketi ya magurudumu linaloegeshwa na linangoja kutumika tena.

Eneo la wafugaji limekumbwa na mafuriko kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Mafuriko yanaendelea kwa kasi na yanaweza kuzomba manyumba. Watu wanaonekana wakijaribu kuokoa manyumba na mali zao.

Daktari mmoja aliyevaa ovaroli jeupe na ameningina miwani yake kwenye shingo, anaonekana ameshika sindano kwenye mkono huku akiwa tayari kutoa chanjo kwa mtoto mmoja.

Chupa ndogo iliyotengenezwa na kio na kofia ya mlastiki ,inachanjo ambayo inaweza kuzuia magonjwa kama surua, kipindupindu na rubela.

Kwenye hospitali ya meno, mgonjwa mmoja anaonekana amefungua mdomo huku mhudumu wa afya aliyevaa glavu anaonekana kutumia kifa fulani ili kuweza kung’oa meno yake.

Katika mazingira ya hospitali, mama mmoja anaonekana ameshikilia mtoto wake huku mhudumu wa afya akimpa chanjo kwa njia ya mdomo. Daktari huyo anatumia kifaa fulani ili kudodea dawa.

Mwanamke mmoja amevaa shati ya rangi samawati afifu. Anaonekana akimpa mtoto mdogo dawa . Huku mwanamke mwingine aliyevaa shati jekundu akimwangalia. Mwanamke huyo anapata maagizo kutoka kwa maafisa Wawili Huduma wa afya.

Mwanamke mmoja anaonekana tulivu huku daktari akionekana kupima joto chake cha mwili kutumia kifaa cha infared. Daktari huyu anashikilia kichwa chake ili asome kipimo kwa usahihi.

Maandishi haya yanaoonyesha jinsi ya kutumia chanjo inayopatikana kwenye chupa ya kioo na kofia ya kufunga, chanjo hiyo inaitwa MMR na inatumika kuzuia magonjwa kama surua, kipindupindu na rubela.

Mwanamke moja mjamzito, amelalashwa chini kwenye sakafu, iliyotaandikwa huku mwanamke mwingine akimshika kwa tumbo, ili amfanyie zoezi la kiafya.

Dawa hii inajulikana kama Azithromycin. Inapatikana kwenye mfumo wa unga na inachanganywa na maji ili kutengeza dawa ya kunywa.

Kwenye mazingira ya hospitali, mhudumu moja wa afya anaonekana anachanja mtoto, akitumia njia ya mdomo. Mhudumu huyu amevaa sare zake za kazi, huku ameshikilia kifaa kwa mkono anachokutumia kudondea dawa kwa mdomo.

Mhamasishaji wa afya akiwa amevaa barakoa anaonekana ametembelea nyumba moja ili kuelimisha watu kuhusu afya. Anaonekana amebeba kifaa cha elektroniki na kitabu ili aweze kuandika yale ambayo anauliza kwa nyumba hiyo.

Kwenye mazingira ya hospitali. Mhudumu mmoja wa afya anaonekana akishughulikia mgonjwa mmoja kwenye maskio. Amevaa sare za kidaktari na amevaaa glovu huku akishika kifaa kinachotumika kuangalia maskio.

Katika mazingira ya hospitali mhudumu wa afya aliye na koti jeupe na amevaa glavu anaonekana amefungua mdomo wa mwanamke mmoja. Daktari huyo amevaa kifaa kinacho fanana tochi kwenye kichwa ili aimulikie mdomo.

Dawa ya chanjo, pamoja na kifaa kinacho tumika kwenye matone ya mdomoni, vimewekwa kwa meza nyekundu. Dawa hizo ziko kwa pakiti na pembeni kuna kifaa kinacho tumika, kudondokea dawa moja kwa moja, kwenye mdomo ya mtoto.

Dawa mbalimbali zimepangwa mezani, kila moja ikiwa na kifungashio yake kulingana na matumizi. Dawa zingine zimewekwa kwenye chupa cha plastiki ama gless huku zingine kama vile tembe zimewekwa kwenye sacheti.

Kwenye mazingira ya shule mwalimu mmoja aliyevaa shati jeupe anaonekana kusimama mbele ya darasa huku akijaribu kufunza wanafunzi, wanafunzi hao wako na vibango vya makaratasi.

Mkono moja inaonekana imeshika chupa mbili ya dawa tembe mbili na kadi kliniki chupa hizo zimeundwa kwa kutumia plastiki na moja yao ina rangi nyeupe ingine ikiwa nyeupe na kofia nyekundu.

Kwenye mazingira ya hosipatali, muhudumu mmoja wa afya anaonekana amevaa koti jeupe huku akitumia kifaa fulani cha kuangalia macho. Kwa upande mwingine, kuna mgonjwa aliye kaa chini ili kuweza kuangaliwa kwa macho.

Daktari moja alliye na mavazi rasmi ya kazi, anaonekana akipanguza, mkono ya mzee moja aliyevaa barakoa kwa kutumia kitambaa cha pamba, huku akiwa tayari kumdunga sindano.

Mtaa umejaa mafuriko kutokana na mvua kubwa, inayoendelea kunyesha, mabarabara na mitaro, yameweza kufungwa na maji. Hili limeweza kuzuia wakazi kutoka kwa nyumba zao ama hata kuingia ndani.

Mwanamke mzee anayevaa mavazi ya samawati hafifu anaonekana akiongoza wanawake wajazito kwenye mazoezi pembezi ya viungo. Moja wa wanawake amelala chini uku wengine wakiwaangalia.

Katika mazingira ya hospitali, daktari mmoja anamchanja mtoto kwa njia ya mdomo. Amevaa sare za kidaktari na anatumia kifaa kumdondoshea mtoto dawa huku mama yake akimshika.

Waumini kanisani wamepiga magoti uku wakiabudu kwa moyo mkunjufu wengi wao wamevalia barakoa ili kuweza kudhibiti magonjwa yanayoambukizwa kama vile covid 19 .

Mwanamke anasafisha mkono kwenye bomba la maji la umma, amevaa gauni la kijani kibichi, ana furaha sana kwa vile maji inatirirka kwa mikono yake kana kwamba maji yalikuwa yamepotea kwa muda.

Muhudumu wa afya aliye na mavazi ya rangi ya manjano na barakoa usoni, anaonekana akimchanja mtoto kwa njia ya mdomo, Kwa mikono yake anaonekana ameshikilia kifaa kinachotumika kudondoa Dawa Kwa mdomo.

Katika mazingira ya hospitali, daktari anaonekana akimpa mtoto chanjo kwa njia ya sindano. Mtoto huyu ameshikiliwa na mama yake aliyekaa kwenye kiti cha plastiki cha cheupe.

Wanaume wawili wanaovaa mavazi ya kujikinga mwili mzima, na wako na barakoa za uso, wanaonekana wakipuliza dawa kwenye nyumba. Wanabeba mashini ya kubeba dawa ya kunyunyiza, huku wakinyunyiza dawa kwa ukuta, chini ya nyumba na kwenye viti.

Kwenye eneo lilio tengwa la kunawa mkono, likiwa na mfululizo wa bomba. Wanafunzi wanaonekana wakinawa mkono wakiwa wamevaa barakoa ,kila mwanafunzi anatumia sabuni ili kuisugua mkono wake vizuri.

Mwanamke aliyevaa kanzu anaonekana ameshikilia mtoto mdogo ili aweze kudungwa sindano. Daktari anayefanya shughuli hii anaonekana akiwa na kifaa shingoni cha kusikiliza mdundo wa moyo.

Mwanaume mzungu amesimama na mwanamke mweusi katikati ya mji yenye fumbi. Mandhari ya mji huu ni upweke nani mahame ya kwamba haina watu wengi. Nyuma yao kuna gari jeupe, ambalo linaonekana limetumiwa na mzungu kusafiri hapa.

Kwenye mazingira ya hospitali, mhudumu mmoja wa afya aliye na koti jeupe, anaonekana akidunga mkono ya mtoto kwa kutumia sindano. Mama ya mtoto huyu anaangalia zoezi hili kwa makini.

Kwenye hospitali ya meno mwanamke moja amelazwa kwenye meza maalum ya upasuaji. Wahudumu wawili wa afya, walio na zare za kazi na barakoa, pamoja na glavu wamefungua mdomo wa ugonjwa huyu, huko wakimulika mdomo wake na kifaa kinacho fanana tochi.

Mwanamke mwenye buibui nyeusi amesimama eneo lilioharibika na ukame kavu ,mandhari ya mahali hapo kwamba hakuna hata mimea ama nyasi iliyomea. Kuna mizoga ya wanyama waliokufa kutokana na njaa.

Madaktari watatu wanaonekana wakifanya upasuaji wote wakiwa wamejikinga kwa glavu, barakoa, mavazi ya kukinga mwili mzima na ata mavazi ya nywele.

ya hosiptali, mwanamke na mwanaume mmoja wanaonekana wakisaidia mgonjwa kupima joto ya mwili, mwanamke huyo aliyevaa glavu anaonekana ameshikilia kifaa ya infrared ya kupima kipimo huk akifanya kwa uangalifu kubwa.

Ndani ya hospitali ya meno, madaktari wawili wa kike wanaonekana wakimfanyia upasuaji wa meno mgonjwa mmoja aliyelazwa kwenye meza. Madaktari wamevaa barakoa na kuzingatia mavazi rasmi. Pembeni kuna vifaa vya kuchimba meno.

Kwenye mazingira ya hospitali daktari wawili waliovalia ovaroli nyeupe na barakoa wanaonekana wakipima presha mgonjwa mmoja alieyevaa shati ya kijani kibichi.

Kwenye hema ya kufanya matibabu, daktari mmoja aliyevalia barakoa. Anaonekana akidunga mwanamke mmoja sindano. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti huku akiangalia upande mwingine ili asishuhudie zoezi hili.